Kiti chenye rangi ya kahawia, chenye mito miwili yenye rangi nyeupe kikiwa kimeandaliwa na muuzaji wa samani tayari kwa ajili kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.